Bango la kibiashara la bima ya afya kutoka kwa kampuni ya Madison. Lina mtu ambaye amejishika tama, na inaonekana ana uchungu mwingi sana. Chini kuna nambari ambazo unaweza bonyeza, ili kupata huduma hizo.

Duka la kuweka, kutoa na kutuma pesa kwa njia ya simu, yaani M-Pesa. Limefunguliwa na lina rangi mbalimbali ikiwemo kijani kibichi na nyeupe. Mbele yake kuna ndoo ambayo inaaminika ni ya kuweka taka.

Bango linaloonyesha jinsi ya kuingia kwenye mfumo wa Kopo kopo. Kuna sehemu ya kuweka jina na password . Huenda umesahau password kuna sehemu ya kubadilisha na kuingia au kujiandikisha ili kutumia mfumo huo.

Gari limeegeshwa katika chumba cha maonyesho cha magari. Ni la rangi nyeupe na magurudumu yake ni ya rangi nyeusi. Milango imefungwa. Juu yake kuna taa ambazo zinawaka linaonekana ni jipya.

Bango la kibiashara kutoka kwa kampuni ya Imana, inayotoa bima kwa waendesha pikipiki, ina maelezo ya jinsi ya kuwapata, ikiwa unataka huduma zao, kupitia nambari ya simu iliyoonyeshwa.

Bango la kibiashara kutoka kwa kampuni ya bima ya Britam, inayojihusisha na majanga kama vile vifo. Ina mwanamke ambaye anatabasamu na kwenye skio lake la mkono wa kushoto amelitoboa.

Noti zenye dhamani ya shilingi miatano na ile ya elfu moja zilizokuwa zikitumika kitambo katika nchi ya kenya. Kuna mchoro wa aliyekuwa raisi wa kwanza wa nchii hii hayati mzee Jomo Kenyatta.

Noti za thamani ya shilingi elfu moja, mia tano na mia moja ambazo zimeshikwa kwenye mkono wa mtu ambaye haonekani na ana kucha ndefu. Kando kuna kifaa cha kusambaza umeme kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Duka la kuuza maziwa, limefunguliwa na lina rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe. Mbele yake kuna mtu aliyesimama na amevalia viatu vyeusi. Juu kuna bango linaloonyesha mchoro wa ng'ombe aliyesimama.

Bango la kibiashara la bima ya magari, ambalo lina maelezo ni kwanini uwachague au uwe nao katika safari yako ya kununua gari. Ya kwamba ni rahisi kuwapata, wana bei nafuu na vilevile wana uzoefu katika utoaji huduma.

Noti ya thamani ya shilingi elfu moja ya Kenya. Kuna mchoro wa aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo hayati mzee Jomo Kenyatta. Kando yake ni jumba refu la mikutano almaharufu KICC.

Bango la kibiashara la bima ya afya kutoka kwa kampuni ya CIC Group. Lina picha ya watu watatu. Mmoja ni wa jinsia ya kiume, mwingine ni mama aliyevalia wigi . Mtoto anaashiria kidole kwenye tarakilishi.

Watu wawili wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanapitia kurasa za stakabadhi fulani. Nyuma yao ni gari lenye rangi nyeupe. Kando kuna miti iliyostawi yenye rangi ya kijani kibichi.

Bango la kibiashara la bima ya afya linaloonyesha mwanamke ameketi kisha kuangalia kwenye tarakilishi yake. Vilevile lina maelezo jinsi unaweza kuwapata kupitia nambari ya simu iliyopeanwa.

Duka la kutoa, kuweka na kutuma pesa kwa njia ya simu almaarufu Mpesa. Ndani kuna huduma zingine ambazo zinaendelea kama vile uchapishaji wa makaratasi. Mbele kuna mtu aliyevaa gwanda la rangi ya kijani kibichi na anatembea kuelekea dukani humo.

Magari yenye rangi na miundo mbalimbali yameegeshwa katika eneo la mnada. Madirisha na milango imefungwa. Kwa umbali kunaonekana mtu ambaye anatembea akiwa anayakagua.

Noti yenye dhamani ya shilingi elfu moja ya Kenya. Kuna mchoro wa aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo, hayati Mzee Jomo Kenyatta akiwa ameketi. Kando yake, ni jumba refu la mikutano, almaarufu KICC.

Chombo cha magurudumu matatu cha kuuzia chakula kama vile mayai. Kuna mwavuli mrefu ambao umefungwa kwenye hicho kilichosimama. Mbele yake kuna magari mawili ambayo yanapita na duka la kuuzia nguo.

Bango la kibiashara la bima ya magari. Linaonyesha malipo ambayo mtu unaweza kufanya kwa mwaka. Lina mchoro wa mwanamke ambaye amevalia nguo zenye rangi nyeusi, na amesimama kando ya gari yake yenye rangi ya samawati.

Noti mbili zenye thamani ya shilingi ya Kenya elfu moja. Noti ya kwanza ni ile iliyotumika kitambo na ina mchoro wa aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya hayati Mzee Jomo Kenyatta. Noti ya pili ni ile ambayo inatumika kwa sasa na ina mchoro wa ndovu waliosimama.

Magari yenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe na nyeusi, yameegeshwa katika chumba cha maonyesho cha magari. Yanaonekana ni mapya maanake hayana nambari ya usajili. Milango na madirisha imefungwa.

Duka la kuuza maziwa. Kwenye ukuta kuna mchoro wa ng'ombe aliye na rangi nyeusi na nyeupe, chini kuna mitungi na besheni zilizopangwa. Kwenye mlango kumeegeshwa jiko ambalo juu yake kuna sufuria.

Noti zenye dhamani ya shilingi elfu moja nchini Kenya zimepangwa vizuri na kushikwa kwenye viganja vya mikono ya mtu. Kuna mchoro wa jumba refu nchini Kenya la mikutano almaarufu KICC.

Nguo za bei nafuu almaarufu mitumba nchini Kenya, zimefunikwa vizuri kwa karatasi nyeupe na kufungwa kwa kamba nyeusi. Zipo tayari kwa usafirishaji au kuuzwa kwenye masoko mbali mbali.

Bango la kibiashara la bima ya familia. Kuna watoto wawili na mtu mzima mmoja ambao wameketi. Mbele yao kuna glasi ya juice na pia bakula za chakula. Nyuma ni mwanamke ambaye amevalia tabasamu na ameshika kikombe kwenye mkono wake wa kulia.

Duka la mapambo na urembo limefunguliwa na mbele yake kuna viti viwili ambavyo havijakaliwa na mtu. Ndani kuna mtu ambaye ameketi kwenye kiti na ameshika tama. Amevalia tisheti yenye rangi nyekundu.

Noti mbili za dhamani ya shilingi mia tano za Kenya zilizokuwa zikitumika kitambo. Ya kwanza ina mchoro wa aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo hayati Mzee Jomo Kenyatta. Ya pili ni sehemu ya majengo ya bunge.

Mbele ya duka la kuuza maziwa kuna wanaume wawili wamesimama. Wamevalia nguo zenye rangi tofauti tofauti. Kando kuna mwanamke aliyevalia tisheti yenye rangi nyeupe na ameketi huku mwingine akiwa anatembea.

Duka la kuuza nyama ya wanyama kama vile; ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kuna mnyama ambaye ngozi yake imechunwa na kukatwa vipande kisha kuwekwa kwenye kifaa maalum ambacho kinaonekana kwa urahisi kwa wateja kuja na kununua. Nyuma yake kuna watu wengine watatu wanaendelea na shughuli kwenye duka hilo.

Duka la kuuza vyakula vya kutumika nyumbani. Mbele yake kuna gurudumu la gari ambalo limeegemea mlango. Kuna kreti za soda zenye rangi nyekundu zinaonekana, na juu yake ni katoni lenye rangi ya samawati.

Duka la kutoa, kuweka na kutuma pesa kwa njia ya simu yaani M-Pesa, limefunguliwa na mbele yake kuna mtu ameketi kwenye viti vya plastiki. Mwanamke anaonekana akitembea na amevaa buibui.

Duka la kuweka, kutoa na kutuma pesa kwa laini ya simu yaani mpesa. Mbele yake kuna matunda ambayo ni ya samawati. Kando yake kuna watu wawili ambao wameketi.

Duka la kidijitali la kuuza maziwa likiwa limefunguliwa .Ndani kuna meza ya plastiki. Kwenye ukuta kuna bango kubwa linaloonyesha ng'ombe akiwa anakula nyasi na ni mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Nje ya duka la kutoa, kuweka na kutuma pesa kupitia kwa mfumo wa simu, yaani M-Pesa. Wameketi wanaume wawili ambao wamevalia kofia zenye miundo tofauti. Chini ni sakafu iliyo safi.

Duka la kutuma kuweka na kutoa pesa katika simu alimaarufu M-Pesa nchini Kenya. Limefunguliwa na mbele yake kuna wavulana wawili. Mmoja amevalia nguo zenye rangi nyekundu, mwingine amevalia long'i yenye rangi ya bluu.

Noti zenye dhamani ya shilingi elfu moja za Kenya za kitambo. Zimepangwa vizuri na kushikiliwa kwenye viganja vya mikono vya mtu. Kuna mchoro wa aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo hayati mzee Jomo Kenyatta.

Magari yenye rangi na miundo mbalimbali yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja. Milango na dirisha imefungwa. Kuna mtu ambaye anatembea kuelekea kwenye mojawapo ya magari hayo. Chini kuna nyasi ambazo zimechipuka na ni za rangi ya kijani kibichi.

Risiti kutoka kwa idara ya upelelezi ikionyesha ya kwamba mnamo tarehe kumi na saba mwezi wa Novemba mwaka elfu mbili ishirini na mbili, Bi. Mary Nyambura Wanjiru alilipa ada ya shilingi elfu moja ili kupokea huduma kutoka kwa idara hiyo.

Bango la kibiashara la bima ya majanga kama vile ajali. Kuna mtu ambaye ameshikilia mguu wake na inaonekana ako kwa maumivu makali. Kuna nambari ya simu ambayo unaweza piga ili kupokea huduma zao.

Watu wawili wanasalimiana kwenye mkono. Mmoja amevaa suti yenye rangi ya blue na anamkabidhi kifunguo mwenzake. Kwa umbali tunaona magari ambayo yamesimama yanye rangi nyeusi na nyeupe.

Mama ameketi anakata sukuma. Mbele yake kuna aina tofauti tofauti ya vyakula ikiwemo viazi. Mbele kuna watu wawili ambao wamesimama, labda wanachagua vitu vya kununua au wanapiga bei.

Magari yameegeshwa. Yana rangi tofauti ikiwemo nyekundu na nyeusi. Kuna mwanaume ambaye amevalia shati nyeupe. Wanawake wawili wameketi chini, mwingine amesimama.

Bango la kibiashara la huduma ya bima ya afya kutoka kwa kampuni ya Anziano. Linaonyesha jinsi ya kuwapata kupitia laini zao za simu endapo utahitaji huduma hiyo.

Kibanda ambacho kimetengenezwa kwa karatasi na miti. Kimejaa matunda mbalimbali ikiwemo ndizi, maembe na machungwa. Mbele kuna crate ambazo zimesimama zimeshikilia matunda mengine.

Gari limeegeshwa. Mguu wake mmoja wa mbele umepinda. Madirisha na milango imefungwa. Nyuma, kuna mtu amesimama na amevalia kofia. Chini kuna nyasi ambazo zimechipuka na ni za rangi ya kijani kibichi.

Bango linaloonyesha bima ya nyumba, linatoa mwongozo au maelekezo jinsi ya kuwapata vilevile linaonyesha vitu ambavyo bima hii inashughulikia ikiwemo moto na wizi.

Duka la kuweka na kutoa pesa kwenye laini za simu almaarufu M-pesa nchini kenya. Mbele yake kuna karatasi ambazo zimetunikwa. Chini kuna mabesheni mawili ambayo yamewekwa juu ya ingine. Duka hili haliruhusu mabango.

Viatu vimepangwa ,vina rangi na miundo tofauti tofauti. Mbele Kuna mama ambaye ameketi katika duka lake la kuuzia nguo ,kwa umbali kuna watu ambao wanaendelea na shughuli zao sokoni.

Duka la sanaa nchini kenya. Lina michiro na maumbo kuwakilisha binadamu na wanyama. Juu kuna taa ambayo inamulika, ili kuruhusu wateja kuingia ndani kwa urahisi na kununua michongo hiyo.

Dukani kuna mteja ambaye ameegemea kreti za soda. Chini kuna mtungi wa gesi. Mlangoni kuna maandishi yanayoashiria huduma ya kutoa na kuweka pesa humu nchini yaani mpesa.

Nguo zimetundikwa kwenye kamba dukani. Nguo hizi zina rangi na mwonekano tofauti tofauti. Mbele kuna mwanamke ambaye amesimama, labda ndiye mwenye duka hili. Chini kuna takataka ambazo zimetapakaa.

Magari ya kibinafsi yenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi, nyeupe na nyekundu, yakiwa yameegeshwa ndani ya chumba. Magari hayo labda yanasubiri wanunuzi waje wayakague. Kando yao kuna meza ambayo ina tarakilishi.

Noti za zamani za Kenya zenye thamani ya shilingi elfu moja. Noti hizo zimehesabiwa na kuna zile ambazo tayari zimewekwa chini na zile ambazo zinapokezwa mtu wa pili.

Magurudumu manne ya gari yako sakafuni, yote ni ya rangi nyeusi. Gurudumu la kwanza, linaonekana linaoshwa, chini ni kusafi. Mbele kabisa kuna ardhi ambayo imekauka labda kutokana na kiangazi.

Watu wanne wanaonekana wakiwa ndani ya benki. Watatu ni wa jinsia ya kike mmoja ni wa jinsia ya kiume. Wamevalia nguo zenye rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi na nyeupe.

Kibanda cha matunda na vyakula mbalimbali ikiwemo ndizi, viazi, mahindi na nyanya. Wateja wanapita kando yake wakivitazama ili kuvinunua na kuvipeleka majumbani mwao.

Gari lenye nambari ya usajili KDC 809P limeegeshwa. Linaonekana ni jipya, milango na madirisha yamefungwa. Nyuma yake kuna magari mengine mawili ambayo vilevile yameegeshwa.

Bango la kibiashara la bima ya afya kutoka kwa kampuni ya Jubilee. Linaonyesha jinsi unaweza kuwapata ili kupokea huduma zao kupitia kwa laini ya simu ambayo imeandikwa. Kando yake kuna mwanamke aliyesimama na amekunja mikono yake akiwa amevalia shati lenye rangi nyeupe.

Matunda mbalimbali yakiwemo parachichi, maembe na machungwa yakiwa yamepangwa. Juu yake kuna karatasi za kufungia wateja ikiwa wamenunua. Kuna mkebe ambao labda unatumika kama kipimo.

Bango la bima ya magari ya uchukuzi nchini Kenya. Kuna magari matatu ambayo yamesimama na yana rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu na nyeupe. Chini kuna nambari unaweza piga ili kupata huduma yao.

Bango lenye rangi mbalimbali, linalozungumzia kampuni ya bima ya Amaco inayoshughulikia ajali. Linatoa mwongozo jinsi ya kujisajili na kupata bima hiyo.

Noti nne za thamana ya shilingi elfu moja za Kenya, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye meza. Zina mchoro wa aliyekuwa rais wa kitambo wa jamhuri ya Kenya, bwana Jomo Kenyatta.

Mwanamke ambaye amevalia nguo nyeupe, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kununua maziwa kupitia njia ya kidijitali yaani milk ATM , akiwa anabonyeza vidufe vya mashine hiyo.

Duka linalojishughulisha na uwekaji, utumaji na upokeaji wa pesa nchini Kenya, yaani M-pesa. Mbele yake kuna pikipiki ambayo imesimama na nyuma kumefungwa mkanda.

Noti za zamani za Kenya, zenye dhamani ya shilingi elefu moja zikiwa zimepangwa vizuri. Zina picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya Mzee hayati Jomo Kenyatta.

Bango linalo onyesha bima ya afya ya Jubilee. Kuna mwanamke ambaye amesimama na ana nywele ndefu. Anatabasamu huku akiwa amezikunja mikono zake. Bango hili linaonyesha jinsi ya kulipia bima hii na kiasi ambacho kinahitajika kila mwezi.

Duka la kuweka na kutuma pesa kwenye laini ya simu nchini Kenya almaarufu M-Pesa. Lina rangi mbalimbali ikiwemo kijani kibichi na buluu. Nje hakuna mtu. Ndani kuna bidhaa ambazo zinaonekana zinauzwa.

Nyanya zilizoiva zimepangwa kwenye kretii iliyotengenezwa na mbao. Kuna mwanaume ambaye ameinama akizidi kuziweka sawa. Nyuma kuna wanaume wawili ambao wamesimama na wanamtizama.

Menu ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu almaarufu kama mpesa nchini Kenya. Kuna mwanaumme ambaye ameshika simu yake mkononi, nyuma Kuna bango la rangi ya kijani kibichi lenye maandishi ya mpesa.

Bango la bima ya afya kutoka kampuni ya Madison, inayoshughulikia majanga kama vile ajali. Mwanamke amesimama na ameshikilia mkongojo ishara kwamba alihusika katika ajali. Bango hili linaonyesha jinsi yakujisajili na kuwa mmoja wao.

Risiti kutoka kwa mamlaka ya usalama njiani NTSA likiwa linaonyesha ya kwamba gari yenye nambari ya usajili KCB 029Y limefanyiwa ukaguzi wa barabarani unaohitajika.

Vijana wawili wamesimama mbele ya duka. Mmoja ana nguo nyekundu na amenyoa, mwingine ana suruali ya buluu na hajanyoa. Vijana hao wanaonekana wanataka kutoa, kutuma au kuweka pesa kwenye laini ya simu zao.

Bango la bima ya afya kutoka kampuni ya Jubilee, inashughulikia wanawake wajawazito. Kuna mwanamke ambaye amesimama na amesonga nywele. Nguo zake ni za rangi aina ya nyekundu.

Risiti kutoka mamlaka ya ukusanyaji ushuru hapa nchini Kenya yaani KRA. Inaonyesha ya kwamba limepeanwa kwa kikundi cha watu ambao wanajiita Wakadii Self-help Group kutoka Nyahuruu.

Viatu vimepangwa vizuri dukani. Vina rangi na miundo mbalimbali. Chini sakafuni ni kusafi. Kuna mwanamume ambaye amevaa shati jeupe, anapita. Labda ni mmoja wa wale ambao wanataka kununua viatu hivyo.

Gari la kifahari jeusi limesimama. Mguu wake wa nyuma unaonekana ni mpya na umejazwa hewa vizuri, chini Kuna nyasi ambazo zinachipuka na umekanyaga nyasi hizo.

Duka la kutoa, kuweka na kutuma pesa kwenye laini ya simu almaarufu Mpesa nchini Kenya. Mbele yake kuna baiskeli ambayo imeshikiliwa na mtu, ndani kuna fridge ambayo inatumika kueka na kuhifadhi soda.

Viatu vimepangwa dukani, vina rangi na miundo tofauti tofauti. Mbele kuna mwanamke ambaye anatembea, amevaa sweta yenye rangi ya samawati na amebeba kikapu kwenye mkono wake wa kushoto.

Watu watatu wakiwa wamesimama. Mmoja ni wa jinsia ya kike wawili ni wa jinsia ya kiume. Wanaonyeshana ujumbe fulani kwenye simu. Kando yao kuna magari mengi ambayo yamesimama.

Bango la bima ya nyumba. Lina mwanamume ambaye amesimama na amekunja mikono yake. Linaonyesha jinsi unaweza kuwapata kupitia nambari ya simu iliyopeanwa ikiwa unahitaji huduma zao.

Duka la viatu na kofia ambalo limetengenezwa kwa karatasi. Chini kuna ndoo nyeupe na nyekundu zenye maji yanayotumika kung'arisha viatu na kofia ili kuvutia wateja.

Jumba la kifahari pamesimama gari ambalo mlango wake umefunguka huku taa za nyuma zikiwa zinawaka. Gari hili lina alama ya usajili KDR 963V.